Migomba ya ndizi yameweza kupangwa yakiwa tayari kupelekwa sokoni, ili mkulima huyu aweze kuyapata mapato na hata ada ambayo ataweza kurudi tena na kuendelea na shughuli yake ya kilimo.

Migomba ya ndizi yaliyo shambani. Yanaonekana kuathirika sana kiafya na kugeuka rangi ya njano, ambayo ni tofauti na mengine ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi, ambayo kwa kawaida huwa ni ugonjwa ambalo huyasumbua sana.

Mimea ya mahindi yako shambani na hata yameweza kunona sana kwani rutuba imetumika kwa wingi katika shamba hili ili mkulima aweze kupata pato mzuri huko kwa umbali nako kunaonekana miti mirefu sana.

Wanawake wakulima wanaonekana kuyatoa mazao yao shambani kwa kuikata mgomba wa ndizi, huku mgongoni anakua amembeba mwanawe ili aweze akamjambasha na hata kumwangalia vizuri anapokuwa anafanya shughuli yake ya shambani.

Migomba ya ndizi yameweza kukuwa shambani kwa wingi sana, huku yanatarajia tu mnunuzi au yule mkulima aweze kuyaanua na hata kuyavuna kutoka shambani.

Mkulima wa kike aliyevalia gwanda la nyeupe na kuyafunika nywele yake anaonekana kujeza , kuitengeneza na kuhakikisha usafi wa maziwa kabla ya kuipeleka sokoni .

Mkulima ameweza kuwaandalia ng'ombe wake wawili wanaopita mahali ambapo dawa inaweza kumwagiliwa juu yao ili magonjwa na hata wadudu wanao waambukizia yale maradhi yameweza kutolewa.

Lori kubwa limeegeshwa papa na linaonekana kuwa lenye kubeba maziwa mengi sana na kuyasafirisha kwenye masafa marefu. Mwanaume mmoja aliyevalia kofia naye kwenye pikipiki naye pia anaonekana kuyaweka maziwa.

Shamba kubwa la kilimo cha mmea unaoitwa ndizi, unaweza kunawiri mno na hata kuyapata mazao mengi. Mkulima huyu anatarajia kupeleka mazao yake sokoni ili akapate pesa.

Migomba mitatu mikubwa ya mti wa ndizi, yameweza kuwekwa na kuegeshwa kwenye mti uliotumika katika kulinda boma, nayo matatu kati ya ndizi haya yameweza kuiva.

Ng'ombe wawili wanaonekana kuwa wamelala chini sakafuni, mmoja anaonekana kuwa mwenye amedhoofika kiafya na hata kuwa katika hali ambayo ni tata sana.

Matunda ya ndizi mawili yamewekwa juu ya meza ambapo matunda haya yanaonekana kuwa yameiva sana nalo moja limeanza hata kupasuka. Huko nyuma nacho meza ni jeupe sana.

Ng'ombe mmoja anaonekana kufika katika kidimbwi maalum waliochimbiwa na kuweza kuzuiliwa kwa kutumia miti na hata juu au paa kupigwa na mabati.

Mimea ya ndizi imo shambani ambapo mingineyo bado michanga hazijaanza kuchipuka kutoka kwa udongo. Navyo vingine zimeshaweza kutoa mazao kwa umbali zinaonekana zikiwa zinaendelea vizuri.

Shamba ambayo ina migomba mingi ya ndizi, imeweza kupangwa kwenye foleni kwa njia ya utaratibu, huku yakiwa yameiva na hata kungojea kwenda sokoni. Mwenyewe mkulima huyu anatarajia kupata mapato mzuri.

Matunda mengi ya ndizi yameweza kuwekwa ndani la jumba ambayo yanaonekana kuwa yameiva sana na kuwekwa katika mkoba au tuweze kusema katika kikapu ambayo yanaweza kusafirishwa na kuuzwa.

Mkulima anaonekana kwamba tayari ameyatengeneza maziwa yake na kuyagandisha ili aweze kumpa mafuta rasmi au maalum ambayo hutumika katika shughuli za upishi na hata kuboresha afya au uhai wa chakula.

Mkulima anaonekana kuyachunga maziwa kutokana au kutumia kichungi, ili aweze akapata mafuta yanayotumiwa haswa sokoni na aweze akayauze.

Wakulima wawili, mmoja anaonekana kuvalia gwanda la samawati, naye mwenzie kaonekana kuvaa shati nyekundu. Wanaikamua ng'ombe wao ili waweze wakapata maziwa ya kuuza na kuweza kumudu chakula na hata mavazi yao.

Mkulima anaonekana kutumia mashine ambayo kwa kawaida wao hukamulia ng'ombe ili aweze kupata maziwa kwa wingi. Ng'ombe huyu kaonekana kufungwa mdomo na hata shingoni na kuweza kuwakilisha ili isije ikachezacheza wakati inakamuliwa.

Mkulima wa kike humu nchini Kenya, anaweza kuonyesha uhodari wake katika kuyajaribu kutunza hii biashara yake ya kuuza maziwa na hata kuitayarisha ili iwe bora kwa soko.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume anaonekana kuwa ndiye mkulima anayewaelekeza na hata kuwalinda ng'ombe hawa. Mkononi anakuwa amebeba bomba la maji au dawa linaloweza kutumika ili kuwaosha ng'ombe wake.

Paa la nyumba limekua na rangi ambayo sio yake ya kawaida kwa kua imekawia sana kwa muda na kuharibika kutokana na hali ya hewa na anga hata kama vile mvua. Nayo shambani kunayo mahindi, kunayo nyasi, hata na vile ndizi.

Mkulima anashika ndizi kwenye mgomba. Baadhi ya ndizi katika mgomba huu umeiva na umegeuka rangi ya manjano, japo kuna mengine bado rangi ya majani mabichi ya kumaanisha kwamba hayajaiva vizuri.

Wakulima watatu wa mimea ya ndizi wako shambani, ambapo wanakuwa wamevuna mazao yao na wanapqanga tena kutapeleka sokoni ili waweze kupata mlo na pesa.

Mkulima wa mifugo kama vile ng'ombe, anaweza kukuza usafi wa maziwa ambalo amekuwa amepata, kutokana na mifugo wake anakuza usafi yao ili yaweze kuuzwa kwa watu wanao lipia na kuweza kumpa mshahara.

Migomba ya ndizi yametolewa shambani, yanatarajiwa kupelekwa sokoni ambapo mengi yao haijaiva bado, japo yamefanya mlima na ni mengi sana na mkulima huyu anaenda kupata hela nyingi sana.

Mkulima anakua amevalia gwanda jeupe, anapokuwa anajaribu kutayarisha yale ambayo anaweza kutumia shambani. Kulingana na Yale ambayo yataweza kukuza na kuleta mazao mengi.

Migomba ya ndizi yamefanya mlima katika shambani baada ya kuvunwa, inapokuwa sasa yanangoja kupelekwa sokoni, ili mkulima aweze kupata mazao na pato lake la huduma aliyokuwa ameweka shambani.

Wanunuzi wa maziwa wamesimama mbele ya duka ya mchuuzi ambaye anaonekana kuwa mkulima wa ng'ombe. Anapaswa kuwapa mahitaji yao ili waweze kuyauza au kutumia kwa nyumba.

Msichana mwenye asili ya kiafrika ako shambani ambapo anakaa kuwa mkulima, kwa sababu kuna mahindi hapa shambani na pia kuna mimea mbalimbali kama kunde ambayo iko katika shamba hili. Msichana huyu anakaa kucheka na kufurahia sana mahali yake hapa shambani.

Ng'ombe wa kutoa maziwa wamo malishoni, ambapo maji yamewekwa kwenye besheni spesheli yanayokuwa wananywa kutoka nayo baada ya kushiba kwa kula nyasi.

Wakulima wanaokuwa wamevalia suti na ngwanda la samawati, wanatembea katikati mwa shamba na makao ya malisho ya ng'ombe wao, ili waweze kuhakikisha kwamba wamepata mlo na kuhudumu maishani yao na kuwapa mapato mazuri.

Mfugaji wa ng'ombe anatumia mikona yake ili kukamua ng'ombe wake, ndiposa aweze kupata maziwa na ayauze ili apate mlo na kuweza kujimudu kimaisha.

Mkulima mmoja anaonekana kutayarisha nyasi ambayo tayari yamekaushwa, nao wenzake wakiwa wanatazama tendo hili na kupiga picha huku wengine wakinakili chini yanayoendelea.

Muhudumu wa afya wa kiume, anaonekana kuwaelezea wauguzi na wagonjwa watatu wanao onekana kupata maarifa, kuhusu magonjwa tofauti na yale wanayopaswa kufanya.

Mkulima wa ng'ombe anashikilia mashine ya kutumiwa kukamua ng'ombe, ambapo anatarajia kupata maziwa kutoka kwa hili titi la ng'ombe, ambapo atatumia mashine lake kuweza kukamua ng'ombe lake.

Shamba la ndizi lenye mazao mengi inakuwa ni safi na tena nyasi iko kwa chini sana, nayo mazao inakaa kuwa imetokea mingi. Naye mkulima wake anakaa kuwa na furaha.

Ng'ombe wamesimama kidete, ambapo mkulima anatumia mashine spesheli , ili kuweza kuyakamua wanapokuwa malishoni na kupata maziwa kwa wingi ya kuweza kuuza.

Mkulima anaonekana kuwa wa furaha tele, baada ya kupata mazao mengi sana shambani mwake la ndizi, ambayo yako tayari kupelekwa sokoni na mkulima huyu kupata mapato yake.

Mchuhuzi tena dereva, aliyevaa kofia ya uendeshaji, anakuwa anayadondoa maziwa kutoka kwenye vyombo vyake, ili yasafirishe na kwenda kuyauza mahali tofauti.

Ng'ombe wa kutoa maziwa wanakuwa wamelala kwenye malisho ambayo yanakaa kuwa ni machafu sana. Upande mwingine kuna nyasi ya kijani kibichi ambayo yanangojea ng'ombe hawa ili waweze kula.

Wahudumu wa serikali wanao onekana kuwa wanasiasa, wakiongozwa na watu watatu. Wanaelekea katika kituo cha wakulima, wanapo onyeshwa jinsi na utayarisho wa wale watu, ambavyo wanaweza kukuza mifugo katika gatuzi hili.

Ng'ombe wawili wamefungwa miguu, ambapo mashine ya kuweza kukamua imewekwa kwenye titi lao, ili liweze kutoa maziwa na kumpa mkulima uwezo wa kukusanya ada na pato yake.

Mama mmoja anayekuwa sokoni anamtazama mpiga picha, anayekuwa anaisheheni ndizi ambaye anakuwa anauzia wateja wake sokoni na wamejazana ili waweze kununua.

Shambani kuna migomba tofauti ya ndizi ikiwemo mahindi, nayo nyasi yaliyo kuwa yamepandwa kwa minajili ya malisho ya ng'ombe, ili yaweze kupita mlo na hata mwenyewe, mkulima aweze kupata mlo.

Mgomba wa ndizi shambani. Unaonekana kuwa umetoa mazao mengi sana na kuwa na uzito mkubwa na kuvuta mti wa ndizi hii na kuweza kuiweka chini.

Mfungaji wa kike ana kamua ngombe wake maziwa kwenye ndoo ili aweze akauze ama anywe, katika nyumba yake, na aweze kujilimudu na kujikimu kimaisha.

Ng'ombe wawili wanakuwa wamelala sakafuni kwenye malishoni uwanjani, wanakaa kuwa wa afya uliyodhoofika kwani si kawaida ng'ombe kulala kwa njia hii ambayo hawa wanakuwa nayo. Ni jambo linalokaa kugadhabisha sana.

Mama anaonekana kuosha ng'ombe wake, baada ya kuwaosha ndama na hata kuwapa malishe bora. Anaonekana kuwa mkulima mwenye usafi wa hali ya juu kabisa.

Wakulima wawili wa ng'ombe wanaweza kukamua ng'ombe wao kwa kutumia mashine ambayo wanatumia ili waweze kupata maziwa kutoka kwa hao mifugo wao ambao wameweza kulindwa vizuri sana.